Wanawake kwa wanaume ambao hawakupata fursa ya kusoma wakati wakiwa watoto wadogo, wamesimama imara kwa pamoja siku ambayo wamehitimu masomo yao katika shule ya elimu ya watu wazima.

Wanaume kwa wanawake ambao hawakupata fursa ya kupata elimu wakiwa watoto wadogo, wamejipa nafasi nyingine kupenda kusoma kwenye shule ya elimu ya watu wazima, na sasa wanafanya mazoezi kwa vitendo.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama wanabadilishana mawazo, wakati wa jioni kabla kuagana na kila mmoja kurejea nyumbani.

Wanaume kwa wanawake wameketi darasani katika shule ya elimu ya watu wazima huku mwalimu aliyevalia barakoa na kusimama mbele yao akihakikisha anawapatia maarifa ya kutosha ya kwenda kuyatumia kwenye jamii.

Mwalimu wa shule ya elimu ya watu wazima akiendelea kuandika ubaoni kwa makini, ili kuhakikisha wanafunzi wote waliokaa kwenye madawati na ambao wako chini wanaelewa na kwenda kwenye jamii wakiwa na maarifa ya kutosha.

Ndani ya duka la vitabu vikiwa vimepangwa kwa uzuri na mistari iliyonyooka inayo msaidia mnunuzi kufikia kwa urahisi, mwanamke mmoja ambaye ni mpenzi wa kujiongezea maarifa akitazama ili kujichagulia kile ambacho anakihitaji.

Kitabu ambacho kinatumika kwenye shule ya msingi ili kuweza kuwaongezea wanafunzi maarifa ya namna bora ya kuishi na wanajamii waliowazunguka na hatimaye kuwa watu walio bora.

Mwanamke mwalimu wa shule ya msingi akiwa amejaa furaha tele, ndani ya darasa ambalo anaendelea kuwafundisha somo la hisabati, kazi aliyoifanya kwa miaka tele na kumpatia uzoefu wa kutosha.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamevalia sare za rangi ya zambarau na njano, wameketi kwenye madawati chakavu wakati wakimsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwalimu mbobezi na mzoefu wa miaka mingi anayefundisha somo la kiingereza katika shule ya msingi, akiendelea kuandika ubaoni ili kuhakikisha wanafunzi wake wanamuelewa na kufaulu vizuri.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya msingi, Mwalimu anaefundisha somo la kiingereza, ameandika majina na siku saba za wiki nyuma ya mlango, ili kuhakikisha wanafunzi wote wanasoma na kuelewa.

Mwalimu ambaye amesimama, amevalia vazi la suti yenye rangi nyeusi, ambaye amefanya kazi ya ualimu wa shule ya sekondari kwa miaka mingi, anaendelea kuwafundisha wale ambao wanachukua mchepuo wa sayansi, namna ambavyo mfumo wa chakula wa mwanadamu, unafanya kazi.

Mwalimu ambaye ni mbobezi wa masomo ya sayansi katika shule ya sekondari akiwa kwenye chumba maalumu cha maabara, akiendelea kuchanganya kemikali mbalimbali huku akijiandaa wakati ambapo wanafunzi wakifika awe na maarifa ya kutosha kuwapatia.

Maktaba ambayo ni sehemu ya kutunzia vitabu katika shule ya sekondari ikiwa vimejaa na kupangwa kwa umakini, ili kila mwanafunzi anayehitaji aweze kufikia kwa urahisi nakujipatia ambacho atakwenda kukitumia kuongeza maarifa.

Nje ya shule ya sekondari, wakati wa mitihani ya mwisho wakufunzi wawili wakiifunga ambayo tayari imefanyika ili kuhakikisha wanaifikisha salama, mahali husika na kuepusha mchanganyo wowote unaoweza kutokea.

Ndani ya shule ya sekondari ambayo inamilikiwa na taasisi binafsi viti na meza zilizosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za chuma, zimewekwa tayari ili wanafunzi wanapoingia wawe huru kuendelea na masomo yao.

Chumba cha darasa katika shule ya sekondari, vikiwa vimepangwa vizuri viti na meza tayari kwa wanafunzi wakirudi kutoka likizo waweze kuingia na kuendelea na masomo yao.

Wanafunzi wa chekechea wameketi darasani kwenye madawati ambayo ni chakavu kutokana kukaa muda mrefu wakati mwalimu aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha na kuhakikisha wanapata uelewa sahihi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi kando ya madarasa baada ya masomo mengi ya kutwa nzima, wanaendelea kufanya utafiti mbalimvali mtandaoni kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani.

Vijana wengi wa kiume na wa kike wamejaa ndani ya darasa la elimu ya vyuo vikuu, wakiwa na umakini wao wote kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao; ili kuhakikisha wanakamata kila neno ambalo anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi ndani ya chumba cha darasa, kwenye viti na madawati yaliyosanifiwa na kuchongwa kwa kutumia malighafi za mbao, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wengi wa kiume na wa kike wamejaa kwenye darasa la elimu ya vyuo vikuu, wakiendelea kufanya majaribio waliyopewa kabla ya mtihani wa mwisho wa kuhitimu.

Ndani ya darasa kubwa ambamo wamejaa wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu, wakiendelea na masomo yao, huku mbele imewekwa televisheni inayowasaidia kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu wakati wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kujihakikishia wanapata maarifa ya kutosha kuelekea mtaani kufanya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wameketi na baadhi wamesimama wakati wakiendelea kufanya tafiti mbalimbali mtandaoni kwa kutumia kompyuta zilizoko mezani, ili kujihakikishia wanakuwa na maarifa ya kutosha.

Wasichana kwa wanaume ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi kwa duara ndani ya darasa kwa umakini na utulivu, wakati wakaendelea kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi darasani, kwenye meza na madawati yaliyochongwa na kusanifiwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, wakati wakimsikiliza kwa makini mkufunzi mwanaume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wamejaa darasani, huku wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu, wakati wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao wakati akiwapatia maarifa ya mambo mbalimbali.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama akiendelea hapo wanafunzi wengi waliojaa darasani ili kuhakikisha si tu walifanya vizuri kwenye mitihani yao ila wanaenda kwenye jamii wakiwa na maarifa ya kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakiendelea na masomo yao ya vitendo kwa kutumia vifaa vilivyoko mezani, huku mkufunzi akipita meza moja baada ya nyingine ili kuwakagua na kuona kama wanafanya vizuri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamesimama wakiwa wameelekeza umakini wao wote kwenye kifaa kilichopo mezani, ambacho mkufunzi wao anakitumia ili kuwafundisha na kuongezea ujuzi zaidi.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya chumba maalumu cha kufanya mazoezi ya vitendo, baada ya kupewa maelekezo ya kina na mkufuzi wake ili kujipima ikiwa ameupata ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya gari chakavu, ili kuendelea kufanya kwa vitendo yale yote waliyofundishwa ili kuhakikisha wanapata ujuzi na maarifa ya kutosha kabla ya kuhitimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani, wakiendelea na masomo yao ya kila siku, huku mwalimu aliyevalia rangi ya kijani, akipita na kuwakagua mmoja mmoja ili kufahamu maendeleo yao kitaalamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameingia ndani ya darasa la vitendo , ili kuendelea kujifunza na kupata ujuzi zaidi kupitia vifaa na mashine zilizopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamejikita kutengeneza samani kwa kutumia malighafi za mbao wakiendelea na mazoezi ya vitendo kabla ya kuhitimu masomo yao na kuingia mtaani kuanza kazi.

Mkufunzi wa chuo cha ufundi akitumia kifaa kilichopo mbele yake kuwaelekeza wanafunzi waliomzingira kwa kina, ili waweze kupata ujuzi unaotakiwa kabla ya kumaliza na kwenda mtaani kufanya kazi.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasanim kwa umakini mkubwa wakifanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani ilikujihakikishia kupata ujuzi wa kutosha.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakifanya mtihani wa vitendo, baada ya kupewa maelekezo ya kina ili waweze kupimwa ikiwa wameelewa na kuupata ujuzi wa kutosha.

Ndani ya chuo cha ufundi. Wanafunzi wameketi wakiendelea kufanya tafiti mbalimbali kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku mwalimu akiwa amevalia koti lake la rangi ya kijani, akiendelea kuwakagua na kuwasimamia.

Wanafunzi ambao wanasoma masomo ya ufundi wametoka nje ya darasa baada ya kupewa maelekezo ya kina, na sasa wameingia kazini ilikufanya mazoezi ya vitendo na kuelewa kwamba wanaujuzi wakutosha kuelekea mtaani kuanza kuajiriwa.